Treka la Kijani na manjano likiwa na mashine ya kilimo lililounganishwa nyuma yake, ikiwa limetulia kwenye shamba lenye mimea mingi yenye kijani kibichi, nyuma yake kuna milima yenye kupishana ikiwa na miti iliyotawanyika inaonekana kama anga safi, mwangaza unaashiria ni mchana ,tukio lote linaonyesha mazingira ya vijijini ya kilimo .

Sekta kubwa la kisasa linaonekana likipita kwenye safu ndefu zilizopangwa vizuri za mimea ya kijani kibichi Uzalishaji mkubwa wa mazao kwa kutumia mashine ya kisasa ni jambo la kawaida katika kilimo cha viwandani, mimea mipango vizuri kwa usahihi katika mistari iliyonyooka ikionyesha matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa kwenye kilimo

Picha nzuri yenye madhari asilia pana ya kuvutia kutoka juu ya mlima, upande wa kushoto kuna sehemu ya mlima uliofunikwa na kivuli. Chini yake ardhi inateremka mpaka chini ikionyesha mabonde na vilima vidogo vilivyofunikwa na kijani kibichi na miti iliyotawanyika.

Mifuko mingi ya mbegu ya aina mbalimbali za kilimo kama vile mbegu ya mchicha, kabichi na sukuma wiki. Bei ya mbegu inaonekana wazi ikionyesha kuwa ni shilingi mia mbili kumi na tano. Hii ni muhimu kwa wakulima wanaotafuta mbegu bora kwa ajili ya mashamba yao ikisisitiza umuhimu wa mbegu zenye ubora katika kufanikisha kilimo cha kisasa.